Sahani nne zilizowekwa vyakula tofauti tofauti. Ya kwanza ikiwa ya rangi nyeupe iliyowekwa samaki na chips na kachumbari. Sahani ya pili ikiwa imewekwa kuku, chips pia na kachumbari na sahani ya tatu ikiwa imewekwa chapati, ya nne ikiwa nyeupe na bado imewekwa nyama.

Kijiana mtanashati aliyevaa shati ya rangi nyeusi iliyo na mchoro wa mnyama na pia amevaa kofia nyeupe, anafanya biashara ya kuuza mabuyu, vitunguu, viungo vya pilau pia na viungo vya chai.